Mwanamke mmoja ambae ni daktari wa meno aliyevaa mavazi maalumu; glavu, barakoa pamoja na kofia akimuhudumia mgojwa wa kike wa meno ambae amelala kitandani, kwa kutumia vifaa maalumu. Wapo katika jengo la hospitali.

Madaktari wawili wa kinywa na meno waliovaa mavazi maalumu yenye rangi tofautitofauti pamoja na barakoa wakiwa katika chumba cha hospitali, wakimuhudumia mwanamke mmoja aliyelala kwa kutumia vifaa mbalimbali walivyoviweka katika kinywa chake.

Daktari wa kinywa na meno aliyevaa mavazi maalum yenye rangi ya bluu, na barakoa pamoja na kofia akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani kwa kutumia vifaa, huku pembeni kukiwa na muuguzi ambaye amesimama na amevaa mavazi maalum, wote wapo katika chumba cha hospitali.

Madaktari pamoja na wauguzi waliovaa mavazi yenye rangi ya bluu, barakoa pamoja na kofia zenye rangi ya kijani, wapo katika chumba kilicho na mashine pamoja na vifaa mbalimbali, wakimuhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda.

Mwanamke mmoja ambaye ni daktari amevaa kosi la rangi nyeupe yupo katika chumba cha hospitali kilicho na vifaa mbalimbali, akimpima mgonjwa aliyelala kitandani kwa kutumia mashine ambayo inaonyesha picha.

Dawa zinazotumika katika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, zimehifadhiwa vizuri na kupangwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa vyuma au bati ngumu, zinauzwa kwa watu au wagonjwa katika chumba hicho kinachotumika kama duka.

mwanaume mmoja ambae ni mtoahuduma ya afya amevaa koti jeupe pamoj ana barakoa, anamchoma sindao mwanamke aliyekaa katika kiti na pembeni yao kukiwa na chombo chenye rangi ya bluu.

Chupa ya kioo iliyofungwa kwa mfuniko wenye rangi ya kijani imewekwa dawa ya mitishamba ambayo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu, huku maelezo ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameadikwa kwenye karatasi na kubandikwa katika chupa hiyo.

Eneo la ardhi lililo na mmea wenye majani ya kijani, maua yenye rangi ya waridi, nyeupe, na machungwa unatumika kama dawa ya asili kwaajili ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.